Serikali inapata ushindi baada ya wachezaji wengi au wachezaji waliotolewa nchini, kupata au kuweza kuongoza katika mchezo huo uliokuwa ukichezwa.

Watu hawa ni wachezaji ambao wako katika harakati za kucheza ili kuboresha jina na ufundi wao kikamilifu na kupata uhodari.

Serikali inashangilia ushindi ulioletwa na wachezaji wa Kenya. Ndipo wameenda kushangilia na kufurahia ushindi huo, wakibeba bendera ya Kenya na mchezaji aliyeweza kushinda au kupata ushindi.

Huduma mbalimbali zinaendelea katika jumba hili serikali iliweza kutenga sehemu ili iweze kuhudumiwa, kwa wananchi kwa njia tofauti tofauti kama zile za huduma za kupata huduma au kupata kitambulisho.

Serikali pamoja na wana Gor Mahia wanaweza kushangilia ushindi wao katika mchezo ambazo zilikuwa zinaendelea katika uwanja, iwapo tunaona ishara ya Gor Mahia au timu ya Gor Mahia ikibebwa juu.

Serikali ya Kenya baada ya kuisponser mchezo huo katika nchini, ni mchezo huo umeweza kufunga au kutoka na ushindi sasa wananchi wanashangilia.

Wananchi mbalimbali wamejitokeza na kukuja kwa shughuli za serikali ambazo wameweza kuwekwa. Kuna wale wanaoongoja na kuna wale wanaoshughulikiwa na watu ambao wameandikwa na serikali.

Watu hawa wako katika harakati za kungoja ripoti zao katika nyumba au jumba cha Huduma. Labda wamepeana ripoti au wengine wanangoja kupeleka.

Serikali inaleta mipango za kwa wananchi, ili waweze kupata cheti zao za kuzaliwa au za mtu aliyekuwa amefariki. Serikali inaleta njia nzuri za kuzipata.

Wachezaji hawa wameweza, wako uwanjani ili waweze kupata ushindi. Serikali wamewatoa ili waende wachezee nchi yao katika sehemu mbali.

Serikali ya nchi imepea wananchi kazi rahisi sana kwani serikali inashughulikia mambo ya kupata id au kitambulisho kwa urahisi.

Akina dada hawa wako katika mitambo huu wakiendelea kuliona Movie au picha fulani kwa mshangao sana.

Wananchi wamefurahia tendo jema ya wachezaji ambao serikali waliweza kutoa ili waweze kuchezea nchi yao. Tunapata wameweza kufunga au kutoka washindi kulingana na jinsi ambao wananchi hawa wako na furaha.

Serikali imeweza kukuwa na sherehe ya kumueka au kumpatia rais kitabu hiki au jikaratasi hiki na anapewa na jaji.

Siasa za hapa na pale zinaendelea endapo wananchi wametoka kumpigia siasa, Raila na Kalonzo ili waweze kupata kiti.

Katika nchi kuna wachezaji mbalimbali, iwapo tunapata hawa wacheza mpira wametolewa na serikali yao ili waweze kuliongoza au kusimamia nchi yao katika mchezo huu.

Serikali ya Kenya imeweza kupata fursa ya kumpa huyu mmama kiti fulani na sasa anaweza kukula kiapo kuwa ataweza kuilinda na kuitunza kiti.

Muamuzi huyu anapata fursa ya kuamulia mtu kesi yake, baada ya kuisikiliza kwa umakini, ili mtu huyu apate uhuru wake.

Serikali kuangalia hali ya wananchi zake, wameweza kutoa sehemu fulani na kuweza kuandikisha watu ili kuweza kupata huduma zao nchini.